Hospitalini kwenye chumba cha wagonjwa, kuna vitanda vya kulaza na daktari wa zamu na runinga ambayo inachangamsha.

Chumba, ambacho ukuta wake umepigwa rangi ya buluu. Na kina kitanda kilichokaliwa na mama aliyempakata mwanawe.

Mtu wa jinsia ya kiume aliyevaa surupwenye na chepeo anaonekana kubofya sehemu ya kutoa sabuni ilikunawa mikono.

Mkulima anafukuza viwavi jeshi. Hua waharibifu sana haswa kwenye mmea kama vile mahindi, maharagwe, ngano na mpunga.

Chupa ambayo ina rangi ya nyekundu na kifuniko chekundu vilevile ambayo ina maandishi ya, Doctor's Recipes Iron plus Vitamin C plus, Folate plus ,Vitamin B6, B12 .

Pakiti nne ambazo zinaonekana kuwa na rangi nyeupe, samawati na kijani na ambazo zina maandishi

Chupa mbili za rangi ya samawati na nyeupe, ambazo vifiniko vyake ni vya samawati, zinaashiria kuwa ni dawa kwa sababu ya maandishi yaliyoandikwa juu yake ya, Single Dose.

Sindano moja, chupa tano za madawa ambayo mojawapo ni nyeupe lenye maandishi ya Measles, Rubella na Mumps.

Mafuriko ambaye yamesababishwa na mvua kubwa yamesitisha shuguli za usafiri ,yanaweza pia kuchangia katika ueleaji wa magonjwa.

Watu wa jinsia mbili ya kike na kiume wawili wamesimama na mmoja amelala anakaguliwa na yule wa kiume ambaye amevaa barakoa na miwani.

Mgonjwa anapougua ugonjwa wowote ule, huenda hospitalini ili akatibiwa na daktari.

Umati wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume ambao unautazama mti uliosombwa na mmomonyoko wa udongo, uliosababishwa na mvua kubwa iliyonyesha kwa juma moja.

Wizara ya afya kaunti hii ilitoa vyombo vya kunawa mikono na sabuni hii ni baada ya kuripotiwa visa kumi vya maambukizi ya virusi vya corona chini y mwezi mmoja.

Madaktari wamesitisha mgomo wao baadae ya kuongezwa mshahara na rais.

Umati wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume ambao baadhi yao wamevaa mavazi ya majano, nyeusi na wengine nyeupe. Mbele yao kuna bango lililoandikwa, Kenya HIV And AIDs Business Council.

Chanjo ya MMR iliyo kwenye chupa ambayo ina kifuniko cha rangi ya buluu na inapaswa kutumika kabla ya tarehe kumi na saba mwezi wa nne mwaka elfu mbili kumi na sita.

Mtu wa jinsia ya kike anayeonekana kuwa dakitari anamuhudumia mtoto ambao wako kwenye chumba maalum cha watoto.

Mchanga, mmea wa mahindi na watu wawili wa jinsia moja ya kike mmoja amevaa shati la samawati wanaonekana kuchota maji kutoka kwa mtungi.

Hizi ni dawa zinaashiria na tembe nyeupe, zilizotolewa katika pakiti moja kati ya tatu ata hivyo chupa moja ina kifuniko chekundu na ina maandishi ya, Supramax.

Banda la kuhifadhi chupa za maji na vinywaji zilizotupwa kiholela, rais alipongeza mradi huo ambao utachangia zaidi kuhifadhi mazingira ya humu nchini.

Umati wa watu wa jinsia mbili ya kike na ya kiume ambao wamevalia barakoa, mama moja amekaa huku akiwa amepakata mtoto ambaye anapewa chanjo.

Majumba yenye mabati ya buluu, migomba na miti na watu ambao wanatembelea maji iliyofurika ambayo yanaweza kuwa yalisababishwa na mvua kali iliyonyesha siku nne mtawalia.

Darasani, chumba hiki huwa na madawati na viti na pia ubao ambao mwalimu hutumia kuandikia kuweka msisitizo kwa wanafunzi.

Chumba hiki kina kiti, dawati na meza bila kuwasahau watu wawili wa jinsia moja wa kike ambao mmoja anadunga mtoto mmoja aliyepakatwa na mama.

Chupa ya rangi nyeupe na samawati. Ambayo ina kifuniko cha buluu, na yenye maandishi ya, MMRVax Pro. Powder For Suspension For Injection In Pre-filled Syringe.

Daktari wakati mwingi wanapomtibu mgonjwa, huvalia glovu na barakoa.

Gari la wagonjwa linaweza kutumika kusafirisha mngojwa, daktari au madawa wakati wa dharura.

Mama alijifungua baada ya kubeba ujauzito kwa miezi tisa na mumewe. Neti vilevile iko kwa upande wa nyuma.

Daktari mwenye vazi leupe ambaye amevaa barakoa ana mgonjwa ambaye anamshughulika na yuko kwenye 𝑘itanda cha wagonjwa, anakagua mdomo wake.

Mlemavu na daktari wako sakafuni kwenye chumba cha mazoezi ili kunyoosha misuli ya mlemavu.

Waziri wa wizara ya afya humu nchini amesisitiza chanjo ya utapiamlo kwa watoto wote chini ya miaka mitano.

Chumbani humu kuna watu wa jinsia moja ya kike. Viti, meza, mlango na madawati ambayo ni ya rangi nyeupe.

Watu watatu wa jinsia moja wamevalia barakoa, wawili wamesimama mmoja amekaa huku akindugwa sindano na daktari aliyevaa vazi nyeusi.

Madaktari wawili wa jinsia ya kike waliovaa barakoa wakimshughulikia mgonjwa aliyelazwa kitandani.

Watu wa jinsia mbili ya kike na kiume ambao mmoja kati yao amekaa na anaonekana kuwa mgonjwa na mwingine amesimama ambaye ni daktari amevaa barakoa na vazi la shati nyeupe.

Mafuriko yanayokuwa yamesababishwa na mvua kubwa ilionyesha siku nne za kufuatana. Shughuli za uchukuzi zimetatizika, ikiashiriwa na gari la rangi ya manjano ambalo limezama.

Wizara ya afya ilitoa msaada wa sabuni kwa wananchi katika juhudi ya kuzuia magonjwa.

Mama mwenye kuvaa nguo ya kijani kibichi na nyeupe amejifunga kitambaa cha samawati, ananawa mikono kwa maji yanayotiririka.

Serikali ya nchi ya Kenya imehalalisha upeanaji wa chanjo ya utapiamlo ili kudhibiti gonjwa hilo.

Watu wa jinsia mbili, ya kike na ya kiume. Wawili kati ya hao wamekaa na mmoja amenyoosha kidole gumba ambaye amevaa barakoa na miwani.

Miti, viti na watu wanne, wa jinsia moja ya kike, ambao wawili wamekaa na moja amevaa nguo.